Darasa lina ubao mweupe, ulioandikwa maandishi mengi. Kwenye kona, ndoo ya uchafu imewekwa pamoja na ufagio wa kusafisha darasa hilo.

Wanaume wawili wa timu ya Kenya wanasaidiana kuendesha baiskeli katika mashindano kwenye barabara , kando yao miti mingi imepangwa.

Wanaume viwete wa Kenya, wanapiga mpira. Wanasaidiana na kochi wao na wamevalia nyekundu na kijani kibichi.

Kitabu cha kifaransa cha gredi ya nne, kiko mezani, pamoja na kitabu cha kuandikia. Kitabu hiki, kina picha cha watoto wakicheza na kamba.

wasichana wawili wadogo, wanakimbia katika mashindano. Mmoja ni kipofu na mwingine ni msaidizi wake. Mashabiki wanawaangalia wakikimbia.

Kibao kinachoonyesha mahali pa kukusanyika ikiwa moto umewaka kimewekwa kikiegemea tanki kubwa la maji, maneno haya yameandikwa na rangi ya kijani kibichi.

Wanaume wa timu ya Kenya walio na ulemavu wa miguu na wanatumia vifaa vinavyowasaidia , wanacheza mpira kwenye uwanja .

Kipakatalishi cha rangi nyeusi kimewekwa kwenye meza nyeupe na safi. Kipakatalishi hiki hakijafunguliwa na ni mpya.

Chati ilio na alfabeti kutoka Aa mpaka Zz imeandikwa ukutani zimeandikwa vizuri pia chati za wanyama vibonzo vimezuguka.

Darasa lililojengwa vizuri. Lina madawati na viti. Pia lina ukutu mweupe na madirisha makubwa sana. Pia viziba jua vipo.

Wachezaji wawili wa Kenya. Mmoja akiwa kipofu na mwingine msaidizi wake. Wamwkamilisha mashindano na wameseti rekodi mpya.

Kitabu cha watoto kina michoro tofauti. Kama vile, viatu, shati na watu wanaoosha na kuchana nywele zao. Inaongelea kuhusu usafi.

Mlango mzuri wa mbao unakijikaratasi cheupe na maandishi meusi yanayosema kidato cha kwanza ba.

Mlango mzuri qa mbao una chati inayoonyesha masomo mawili, masomo haya ni ya kemia na ya bayolojia na yameandikwa kwa maandishi meusi.

Mwanaume anafanya mchezo fulani wa mchanga kwenye uwanja. Anafuraha nyingi. Kando yake, kuna nyasi za kijani kibichi na viti vilivyo nyuma yake vimepakwa rangi za bendera ya Kenya.

Darasa ambao lina ubao mrefu, ubao una maandishi mengi, kifutio kiko chini yake na ubao wenyewe unakaa uliolindwa vizuri, ukuta uliowekwa ubao umepakwa rangi.

Wanaume wawili wanamsaidia mlemavu kuingia kwenye boti la maji, kando ni miti ya bamboo mingi iliyomea pia kiti cha kumsaidia cha magurudumu kimefungwa kwenye goti hilo.

Karatasi zilizoandikwa siku za wiki, kutoka Jumapili mpaka Jumamosi, zimeekwa ukutani. Kando ya siku hizi ni michoro mizuri inayopendeza.

Madarasa yamejengwa vizuri Yako katika gorofa. Yana milango ya mbao na madirisha madogo madogo. Mbele yake maua mazuri ya kijani kibichi yamekatwa na kupandwa.

Wanawake wenye ulemavu wa miguu wamevaa shanga na wamebeba bendera ya Kenya. Wana wachezaji wengine kama Omanyara na wako kwenye uga.

Mwanamume mkenya yuko katika mashindano ya boti za maji anasukuma boti hilo peke yake na yuko katikati ya maji hayo.

Kitabu hiki ni cha darasa ya pili kimeandikwa na mwandishi anayeitwa Haydn Richards na kina maua mingi ya kijani kibichi na bluu. Kitabu hiki kimekaa sana kwa hivyo kimeraruka raruka.

Timu ya Kenya ya watu walio na ulemavu au viwete wamesimama kweye uwanja na nguo zinazoonyesha ngao iliyo katika bendera ya Kenya. Mipira miwili iko mbele yao.

Mwanamke aliyevaa jezi ya Kenya ambayo ni nyekundu, anasukuma gurudumu la kiti chake, kwani ni mlemavu. Yuko kwenye uwanja wa kukimbia.

Mahala pa watoto kuchezea inaonekana na ina rangi tofauti tofauti ya kupendeza, nyasi zimemea katika maeneo haya mahali pa kujiburudisha imezingukwa na miti mirefu ambayo ina rangi ya kijani kibichi na kanisa inaonekana kando yake.

Wachezaji wanaume viwete, wanacheza mpira wa miguu. Wanafuraha nyingi na wanacheza vizuri kwenye nyasi zilizomea vizuri. Wanatumia vifaa, vifaa vifaavyo kuucheza mchezo huu.

Ubao uko kwenye darasa. Ubao wenyewe ni wa rangi nyeupe. Maelezo yaliyoandikwa kwenye ubao huu ni kama siku na tarehe ambayo ni ishirini na nne February mwaka wa 2015 na somo linalofunza ni la dini.

Shajara ya shule ya Thika Road Christian Junior School imeandikwa kwenye shati nyeupe, imeandikwa kwa maandishi meusi na yanayoonekana vizuri.

Watu waliovalia nyekundu, wanaume wamevaa kofia na wanawake wamevaa shanga kwenye vichwa. Wanatembea kwa furaha, wameenda na walemavu wa miguu.

Kipakatalishi kipo juu ya meza. Juu ya kijikaratasi cha manjano maneno meusi makubwa yameadikwa na yanasema, "mtandao ni wa masomo pekee". Kipakatalishi hiki kipo ofisini.

Mwanaume wa timu ya Kenya, ya watu walio na ulemavu, anashindana kwenye mashindano kwenye uga ya kuchezea mpira.

Madarasa yamejengwa vizuri na yana madirisha madogo. Kwenye ukuta wa nje, michoro ya wanyama imechorwa na nje yake, maua mazuri yamepandwa.

Jengo lililojengwa vizuri na linapendeza limejengwa kwa kutumia simiti na mawe, madirisha yake ni makubwa na mazuri na limezungukwa na maua yanayopendeza.

Jengo nzuri na lina madirisha mengi. Nje yake ni nyasi zilizopandwa vizuri na bomba ndogo la maji. Nje la jengo hili kiti kimewekwa nje.

Jengo hili ni madarasa ama ofisi, limejengwa kwa simiti na mawe na lina madirisha madogo madogo . Nje ya madarasa haya ni maua yaiyopandwa na kukatwa vizuri.

Darasani, madawati yamepangwa yakiangaliana na viti. Kwenye dawati moja, kiti chake kimeanguka na mbele ya madawati haya ubao mweupe upo.

Kompyuta mpya ziko mezani, meza hii ni ya rang i nyeupe, kando yake kuna vitabu vya kusoma na kitabu cha kuandikia.

Mchezaji wa timu ya Kenya anayeitwa Samwel Muchai anakimbia kwenye mashindano yake na anasaidiwa na msaidizi wake.

Wakimbiaji wawili wa Kenya wanajitayarisha kukimbia katika mashindano. Mmoja ni kipofu na mwingine ni msaidizi wake. Mashabiki wanangoja kuwaona wakikimbia.

Wanaume wawili walio na ulemavu wa miguu, wanafunzwa kucheza na kujiwau, wamesimama kwenye nyasi na wako uwanjani.

Shule hii iliyosafishwa ni safi. Ina maua yanayopendeza ambayo yamepangwa vizuri kwenye laini. Jengo la shule yenyewe limelindwa vizuri na liko katika hali njema. Pia limezungukwa na viti mingi.

Kitabu cha kiswahili kina michoro mingi. Michoro hii ni ya mwanamme aleyekishika kitabu kizuri na ingine ni ya mtoto mdogo aliyeshika kiatu kibaya.

Darasa la watoto limechorwa michoro tofauti tofauti kwenye ukuta, michoro hii ni ya alfabeti, miezi ya mwaka na chini yake miezi meupe.

Kompyuta nne zimepangwa katika darasa; ni za watoto. Ziko katika meza nyeupe na juu yake mchoro uliowekwa kwenye mbao.

Mwanamme mlemavu, yuko kwenye boti na analiendesha. Kando yake, ni miti ya bamboo mingi iliyomea. Pia kiti cha kumsaidia cha magurudumu kimefungwa kwenye boti hili.

Darasa la watoto limejengwa vizuri. Lina michoro ya kupendeza kwenye ukuta wake. Kando yake maua yamepandwa na kukatwa vizuri na yanavutia macho.

Chati nyingi, za rangi tofauti tofauti, zimeekwa, kwenye kikapu, kando yake, ukuta uliopakwa rangi ya kupendeza, umesimama.

Nyoto za buluu ,kijani na nyeupe zimewekwa kwenye ukuta pamoja na bendera ya Kenya, mahali hapa ni pa watoto ambao wana shida ya kusikia , wanajifunza.

Nyumba imejengwa vizuri na iko katika hali njema. Imejengwa kwa simiti na mawe na ina madirisha makubwa, milango na bomba la maji la kuteka maji ya mvua.

Darasa lina madwati na viti karatasi zimewekwa juu ya madawati hayo, mchoro umeekwa kwenye ukuta na ni ya bluu na pia darasa limekingwa na viziba jua.

Hisabu rahisi za watoto wadogo zimeandikwa na zikajibiwa Kwa ufasaha. Mwanafunzi huyu amepata maswali yote.

Mwogeleaji wa maji yuko ndani ya maji, mkononi ana kifaa cha kumsaidia kunakili wakati, kidimbwi hiki cha maji ni safi, na kinatumika na waogeleaji wengine, kwani ina vifaa vya kugawanyisha maji hayo.

Mchezaji aliyevalia jezi ya Kenya amesimama kando ya mpira. Mchezaji huyu ni kiwete na amesaidiwa kusimama na vifaa vifaavyo. Nyuma yake, kuna viti ambavyo, wanaoshangilia wanaketi.

Mwanamke mkenya aliyevalia tisheti nyekundu ana ulemavu anafanya mazoezi katika chumba la kufanyia mazoezi.

Darasa lina madawati na viti. Dawati moja limebomoka kidogo , pia viziba jua vimewekwa kwa darasa hili na sakafu yake iko katika hali mzuri.

Darasa moja refu sana limegawanywa katika madarasa mengi tofauti . Nje ya madarasa haya ni michoro iliyoandikwa ambayo inasaidia mwanafunzi.